Mfanyakazi wa kiwanda kinachojihusisha na utengenezaji wa madawa ya mifugo pamoja na mazao, akiwa amevaa koti maalumu na vifaa vinavyotumika kulinda uso pamoja na kofia, akiwa anafanya kazi kwenye moja ya mashine iliyopo kiwandani hapo.

Dawa inayotimika katika kutibu magonjwa ya Wanyama ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa yenye mfuniko uliofungwa, na pembeni yake likiwepo boksi ambalo hutumika kuhifadhia chupa hiyo likiwa na maelezo kama: jina, ujazo halisi pamoja na picha ya mbwa na paka ambao ndo wanyama inaotibu.

Madawa na chanjo yanayotumika katika kukinga na kutibu magonjwa ya wanyama pamoja na mimea, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio maalumu vyenye maelezo kama: jina, ujazo halisi, namna ya kutumia, tarehe ya mwisho na jina la mtengenezaji. Huku zimewekwa katika mazingira yanayofaa kutunza.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa ya wanyama na mifugo, ikiwa imehifadhiwa katika chupa maalumu yenye mfuniko uliofungwa, na pembeni yake kukiwa na boksi ambalo huwekea dawa hiyo likiwa na picha za wanyama inayotibu pamoja na maelezo muhimu kama mapendekezo na maonyo.

Chumba maalumu kinachotumika kutunza kwa kiwango kikubwa madawa pamoja na kemikali, ambazo zinatumika kwenye mifugo na kilimo, zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko maalumu, ambayo hutunza ubora na kuzuia zisiharibike.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa chanjo pamoja na madawa, ambayo hutumika katika kuzuia maambukizi na kutibu magonjwa kwa wanyama pamoja na mimea, dawa hizo zikiwa zimehifadhiwa katika vyombo maalumu ili kutunza ubora.

Dawa inayotumika katika kukinga na kutiba magonjwa kwa wanyama, ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio maalum chenye maelezo kama jina, ujazo halisi, jinsi ya kutumia, tarehe ya mwisho ya matumizi pamoja na jina la mtengenezaji wa bidhaa hiyo.

Mbolea zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko maalumu iliyofungwa vizuri, ambazo hutumika katika kilimo shambani kwa kuchanganya na udongo, ili kutoa virutubisho kwa mazao yaliyopandwa, ikiwa na lengo la kuongeza kasi ya ukuaji na kiwango cha uzalishaji.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa ya wanyama ikiwa imewekwa kwenye chupa maalumu yenye mfuniko na pembeni yake kukiwa na boksi ambalo hutumika katika kuhifadhi chupa hiyo ya dawa likiwa limeandikwa Dectomax .

Duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa madawa, chanjo pamoja na kemikali, ikiwa zinatumika katika kukinga dhidi ya magonjwa, kutibu pamoja na kuongeza virutubisho kwa mifugo pamoja na mazao, kukiwa na wateja wengi walioenda kujipatia bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji na usambazaji wa madawa/kemikali pamoja na chanjo, ambazo hutumiwa katika kilimo pamoja na ufugaji, huku juu yake kukiwa na bango lililoandikwa agrovet wakulima laini.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa chanjo na madawa ambayo yanatumika katika mifugo na mazao ya kilimo katika kutibu magonjwa zikiwa zimepangwa vizuri katika mashelfu ndani ya duka hilo, huku ukiwa na taa inayotoa mwanga kuwezesha kuona pamoja na kamera kwa ajili ya kurekodia matukio.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa ya wanyama, ikiwa imehifadhiwa katika boksi maalumu. Lenye maelezo ya jinsi ya kutumia, jina la dawa, picha ya mnyama mbwa ambaye ndiyo hasa anahusika, pamoja na ujazo halisi.

Dawa inayotumika katika kutibu magonjwa ya wanyama, ikiwa imehifadhiwa katika chupa maalumu ya rangi nyeupe, iliyo na mfuniko uliofungwa; ikiwa na kikaratasi kilicho andikwa amprocox na chini yake kukiwa na maelezo halisi ya dawa pamoja na picha za wanyama ambao inaowatibu.

Dawa nyingi pamoja na chanjo, ambazo hutumika katika kukinga na kutibu magonjwa ya mazao pamoja na mifugo. Zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio maalumu vya aina tofauti, vyenye majina ya dawa hizo pamoja na maelezo halisi ya jinsi ya kutumia.

Wafanyakazi wengi wakiwa katika eneo la shamba, wameshikilia miti ambayo wanaitumia kwa ajili ya kutoa usaidizi kwenye migomba ili isianguke kutokana na uzito mkubwa ambao unasababishwa na mikungu ya ndizi; ambazo baada ya kukomaa vizuri hupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wa mazao aina ya nyanya, wakiwa shambani katika ukaguzi wa miti, ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa. Zilizoiva na kuwa tayari huvunwa, kusafishwa na kuhifadhiwa katika vifungashio maalumu, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Mkulima wa mazao akiwa katika shamba kubwa lililo na mimea mingi iliyozaa kwa kiasi kikubwa, akiwa katika shughuli ya kukagua na kuangalia kama mazao yako tayari kuvunwa, ili kupelekwa sokoni kwaajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wanawake, wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha zao la viazi, wakiwa katika zoezi la ukaguaji na kuipanga katika mifuko maalum, ambayo itatumika katika usafirishaji wakati wa kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa huku amejifunuka na kofia kichwani kwa ajili ya kumkinga na jua wakati akivuna mazao aina ya vitunguu ambayo yako tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba lenye miti yenye mazao mengi, kukiwa na mkulima akikagua ambayo yako tayari kwa ajili ya kuvuna, kusafisha na kupakia kwenye vifungashio maalumu; ambavyo vitatumika kusafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Mazao aina ya hoho yakiwa yamepangwa kwa wingi katika vyombo maalumu, baada ya kutoka kuvunwa katika shamba linalojihusisha na kilimo hicho. Ikiwa ni tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wauzaji wengi wa mazao, wakiwa wamekaa katika eneo maalumu, lililotengwa kwa ajili ya biashara hiyo, huku wakisubiri wateja wakubwa na wadogo, kutoka katika eneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kufanya manunuzi.

Zao la aina ya vitunguu, ambavyo vimekusanywa kwa wingi katika eneo moja, ikiwa ni baada ya kutoka shambani katika shughuli ya uvunaji, vikiwa vipo tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni, kwa wateja kufanya manunuzi.

Wauzaji wa zao la mahindi, wakiwa katika shughuli ya usafishaji na kuyatoa maganda, ikiwa ni baada ya kutoka shambani kuvunwa, ili kuyaweka tayari, kwaajili ya kuingizwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wengi wakiwa katika shughuli ya usafishaji na kupanga mazao ikiwa ni baada ya kutoka kuyavuna shambani ambapo mazao hayo huhifadhiwa katika vifungashio maalum na kisha kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wakike na wakiume wa mazao, wakiwa shambani katika shughuli za kuvuna mahindi na kusafisha kikamilifu, kisha kuhifadhi kwenye vyombo maalumu ambavyo vitatumika katika usafirishaji wakati wa kwenda sokoni kwaajili ya mauzo.

Wakulima wengi wa zao la viazi wakiwa katika shughuli ya kukagua na kuvipanga kwenye mifuko maalumu, ikiwa ni baada ya kutoka shambani kuvunwa kisha vitasafirishwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Zao la mahindi yakiwa yameondolewa maganda na kusafishwa vizuri, kisha kuwekwa katika eneo ambalo wateja huweza kuja kununua, kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na: kutengeneza unga kwa ajili ya kupikia chakula, kuchemsha au kuchoma.

Mkulima wa zao la matunda aina ya manansi akiwa shambani hapo katika shughuli ya kuvuna, kusafisha na kuhifadhi katika vyombo maalumu ambavyo vitatumika kusafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Kilimo cha zao la nyanya zilizoota kwa wingi katika eneo kubwa la shamba huku kukiwa na wakulima wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa nyanya ambazo zimeiva na kuwa tayari wakizihifadhi katika vyombo maalum kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Shamba lenye miti mingi lililozaa kwa kiasi kikubwa zao la matunda aina ya papai, ambapo yanaangaliwa kwa umakini na kutunzwa, ili kuiva na kufikia ubora tayari kwa kupelekwa sokoni, kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Zao la kilimo aina ya vitunguu ambavyo hutumika sana kwenye mapishi mbalimbali vikiwa vimewekwa chini kwa wingi katika eneo moja ikiwa ni baada ya kutoka shambani kuvunwa, vitunguu ambavyo viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja.

Mazao yaliyoota kwa wingi katika mti yakiwa na rangi nyekundu na mengine ya kijani, ambapo baada ya kuiva na kuwa tayari, huvunwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wa mazao aina ya mahindi, wakiwa kwenye shamba kubwa katika shughuli ya kuvuna na kupanga vizuri katika mifuko, ambayo itatumika katika usafirishaji wakati wa kupeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wafanyakazi wakiwa wamevaa sare za makoti ya buluu, kofia, barakoa, pamoja na mabuti, wakisafisha na kupanga mazao aina ya ndizi , kwenye vyombo maalumu, ambavyo vitatumika kusafirisha kupeleka sokoni, kwaajili ya wateja kufanya manunuzi.

Watu wakiwa katika shughuli ya kupanga na kupakia zao aina ya ndizi katika gari ambalo litatumika kwenye usafirishaji kuzipeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi, ikiwa ni baada ya kutoka shambani kuzivuna.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha mazao, likiwa na miti mingi iliyopandwa ya matunda aina ya mapapai, inayoongeza virutubisho vingi kwenye miili ya binadamu; ambayo baada ya kuiva na kukomaa vizuri, kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kununua.

Wakulima wa mazao ya mahindi wakikagua baada ya kuvuna na kuondoa uchafu kikamilifu, kisha kuhifadhi katika mifuko maalumu ambayo itatumika katika usafirishaji wakati wa kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao aina ya ndizi zikiwa zimezalishwa vizuri na kwa wingi kutoka katika mgomba huku zikiwa zimejishikilia kwenye mkungu wake, ambapo baada ya kukomaa na kuwa tayari hukatwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Shamba kubwa lenye miche mingi iliyopangiliwa vizuri kwa kuachana nafasi, ikiwa imepitishwa mabomba ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia maji kwa kiasi kidogo, ambapo mazao hayo baada ya kuwa tayari kuvunwa kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Zao la matunda aina ya nanasi ikiwa yamehifadhiwa katika vyombo maalum huku mengine yakiwa yameshikiliwa na wauzaji hao ikiwa ni tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja katika eneo hilo maalum lililotengwa kwa ajili ya biashara.

Shamba likiwa na miti iliyozalisha mazao kwa kiasi kikubwa, ambapo husubiriwa hadi kukomaa na kuiva, kisha huvunwa na kusafishwa na kuhifadhia katika vifungashio maalumu, ambavyo vitatumika kusafirisha na kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Shamba lenye miti mingi aina ya migomba, ambayo hutoa zao la ndizi linalofanya vizuri sana sokoni na kupendwa na wateja wengi, kwa ajili ya matumizi tofauti ikiwemo matunda na chakula.

Magunia makubwa na marefu yenye zao la viazi vikiwa vimewekwa na kufungwa vizuri kwenye mifuko hiyo baada ya kutoka shambani kuvunwa na kupangwa vizuri katika barabara, ikiwa ni tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Wakulima wa mazao ya chakula, aina ya viazi wakiwa katika shughuli ya upangaji na kuvisafisha baada ya kutoka kwenye mavuno, kisha vitahifadhiwa vizuri kwenye vifungashio maalumu, ambavyo vitatumika katika usafirishaji na kuvipeleka sokoni kwaajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wa mazao aina ya viazi, ambavyo hupendwa sana na kutumika katika kutengeneza chakula maarufu kinachoitwa chipsi, wakiwa katika shughuli ya ufungashaji kwenye mifuko maalumu ambayo itatumika kusafirisha kupeleka sokoni ili wateja kununua.

Wakulima wengi wa zao la viazi wakiwa katika shughuli ya ukusanyaji na kuvipanga kwenye mifuko ikiwa ni baada ya kutoka kuvivuna shambani hapo viazi vilivyo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi .

Mkulima akiwa katika eneo la shamba lenye mti mkubwa uliozaa mazao kwa wingi, akiwa anafanya ukaguzi na kuangalia yaliyo iva kwaajili ya kuvuna na kuyasafirisha, kupeleka sokoni kwaajili ya wateja kufanya manunuzi.

Wauzaji wa zao la ndizi zikiwa katika mikungu mikubwa iliyojaa na kuhifadhiwa chini, huku mmoja akiwa anazikata kutoka katika moja ya mkungu, sehemu ambapo wateja huenda kununua kwa kiasi wanachohitaji.

Wakulima wa zao la viazi wakiwa katika eneo la shamba wakishirikaiana katika shughuli ya uvunaji, huku vilivyokuwa tayari vimehifadhiwa pembeni na vingine kuwekwa kwenye mfuko, ikiwa ni tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wengi wa zao aina ya viazi wakiwa katika shughuli ya ukaguzi na upangaji baada ya kutoka kuvuna kwa wingi kutoka shambani; ikiwa ni kwa ajili ya kuvitayarisha, kuvisafirirsha na kuvipeleka sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Eneo la shamba likiwa limepandwa mimea mingi na kupangwa vizuri kwa kuachiana nafasi, huku kukiwa na mabomba ya maji yaliyolazwa chini karibu na mashina, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa, unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo kubwa la shamba linalotumika katika kilimo likiwa limepandwa miche mingi iliyoota vizuri, huku kukiwa na mabomba mengi yaliyolazwa chini ardhini, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa ambao unatumia kiasi kidogo cha maji.

Shamba kubwa linalo jihusisha na mazao ya vitunguu vikiwa vimestawi kwa wingi, huku chini kukiwa na mabomba ya maji yaliyo lazwa ardhini, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unao tumia kiasi kidogo cha maji.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha mapapai, kukiwa na miti mingi iliyozaa Kwa kiasi kikubwa matunda hayo, yenye rangi nzuri ya kijani, ambayo baada ya kuiva huvunwa na wakulima hao, na kupeleka sokoni kwaajili ya wateja kuyanunua.

Eneo la shamba likiwa limepandwa miche mingi iliyopangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi huku kukiwa na mabomba yaliyolazwa chini karibu na mashina yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji .

Mkulima wa mazao akiwa ameweka tikiti moja begani na kulishikilia huku mengine yakiwa chini, ikiwa ni baada ya kutoka kuyavuna shambani ambayo yamekomaa na kuwa tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni, kwa wateja kuyanunua.

Mashine ya kisasa yenye matairi iliyotengenezwa maalumu kwa ajili ya kutumika katika shughuli za shambani, ambayo huweza kufanya kazi katika eneo kubwa kwa kutumia muda mchache na kwa ufanisi, lakini pia hupunguza uhitaji wa wafanyakaza wengi.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika eneo la shamba kwa ajili ya kukusanya majani na kuyagandamiza kwa pamoja katika mfumo wa duara, kisha kuyaacha yakiwa rahisi kuyaondoa sehemu hiyo, ambapo huweza kufanya kazi katika eneo kubwa kwa kutumia mda mchache, pia hupunguza mahitaji ya wafanyakazi wengi .

Gari lenye matairi makubwa ambalo huweza kuhimilia mazingira ya aina zote . Likiwa na mashine za kisasa ambazo zimetengenezwa maalumu kwa ajili ya shughuli za shambani. Ikiwa inalenga kupunguza matumizi ya watu wengi kwa ajili ya kazi na kuongeza ufanisi.

Gari kubwa lenye vifaa na mitambo ya kisasa ya kiteknolojia, ambayo inatumika katika shughuli za kilimo na uandaaji wa shamba; ikilenga kuongeza kasi, ufanisi na kiwango cha uzalishaji pamoja na kupunguza ufanyaji kazi kwa mikono.

Vifaa na mitambo ya kisasa ya kiteknolojia iliyofungwa katika eneo kubwa la shamba ambayo hutumika katika kilimo, umwagiliaji, pamoja na uvunaji wa mazao; ikiwa na lengo la kuongeza ufanisi, kasi, kiwango cha uzalishaji pamoja na kupunguza mahitaji ya ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Kifaa cha kisasa cha kiteknolojia kikiwa na matairi ambacho kinaendeshwa katika eneo kubwa la shamba ikiwa ni katika shughuli za kilimo na uandaaji. Lengo lake ikiwa ni kuongeza kasi, kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono na kuongeza kiwango cha uzalishaji.

Kifaa cha kisasa cha kiteknolojia, kikiwa na matairi, ambacho huendeshwa katika eneo la shamba, ikiwa ni katika shughuli za kilimo cha kisasa na uandaaji kabla ya kupanda mazao. Kifaa hicho kikilenga kuongeza kasi, kuokoa muda, pamoja na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Gari kubwa lenye matairi maalumu ambayo huweza kuhimili mazingira ya aina zote, likiwa limefungwa mashine za kisasa ambazo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za shambani, ambazo hulenga kuongeza kasi na kupunguza matumizi ya muda mwingi.

Wakulima wawili, wakiwa katika eneo wazi la shamba, wakisaidiana kuendesha chombo maalumu aina ya trekta, ambacho kinatumika katika uandaaji wa shamba , katika kilimo cha kisasa, kabla ya kupanda mazao.

Mazao mengi yaliyopandwa na kuota vizuri katika eneo la shamba lililowekwa vifaa na kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo, ambayo lengo lake ni kuongeza kiwango cha uzalishaji, ufanisi, pamoja na kupunguza ufanyaji wa kazi kwa kutumia mikono.

Mtambo wa kisasa wa kiteknolojia, uliofungwa katika eneo la shamba kubwa lililojaa mimea iliyozalisha mazao hayo kwa wingi, ukiwa na lengo la kuongeza kasi, ufanisi pamoja na kiwango cha uzalishaji.

Vifaa na mitambo ya kisasa ya kiteknolojia, ambayo inatumika kuongeza kasi na ufanisi katika uzalishaji na uvunaji wa mazao na mimea. Mashine hizo zikilenga kupunguza matumizi ya wafanyakazi wa mikono na kuongeza kiwango cha uzalishaji.

Mtambo wa kisasa wa kiteknolojia ukiendeshwa katika eneo kubwa la shamba, katika shughuli ya uvunaji wa mazao ikiwa na lengo la kuongeza ufanisi, kasi, kiwango cha uzalishaji pamoja na kupunguza kazi kwa kutumia mikono.

Mazao mengi yakiwa yamepandwa katika eneo la ndani lililotengenezwa vizuri na kufunikwa, huku likiruhusu mwanga kuingia ndani, kukiwa na kifaa cha kiteknolojia ambacho hutumika katika kilimo cha kisasa, kikiwa na lengo la kuongeza kasi ya uzalishaji na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Gari kubwa maalumu lenye vifaa ambavyo hutumika katika shughuli ya kilimo na uandaaji wa shamba kwa kutifua sehemu ya ardhi ili kurahisisha upandaji wa mazao, ambapo gari hilo huweza kufanya kazi katika sehemu kubwa kwa kutumia muda mchache.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa mazao mengi, ndani katika eneo lililotengenezwa vizuri na kuwekwa paa linalo ruhusu mwanga kupita ndani. Huku kukiwa na vifaa na mitambo ya kisasa ya kiteknolojia ambayo hutumika katika kilimo, ikiwa na lengo la kuongeza kasi na kiwango cha uzalishaji.

Gari maalumu linalofahamika kwa jina la trekta, ambalo hutumika katika shughuli za kilimo, kukiwa na dereva akiendesha katika eneo kubwa la shamba, ikiwa ni katika uandaaji kabla ya kupanda mazao. Gari hilo hulenga kuongeza kasi, kupunguza ufanyaji kazi kwa mikono na kupunguza matumizi ya muda mwingi.

Gari kubwa likiwa linaendesha mitambo maalum katika eneo la shamba, kwa ajili ya kilimo na uandaaji kabla ya kupanda mazao; ikiwa na lengo la kuongeza ufanisi, kiwango cha uzalishaji na kasi pamoja na kupunguza ufanyaji wa kazi kwa kutumia mikono.

Kifaa cha kisasa cha kiteknolojia ambacho kinatumika katika eneo la shamba kwa shughuli za kilimo na uwandaaji kabla ya kupanda mazao, kifaa hicho kikilenga kuongeza kasi, ufanisi na kuokoa muda .

Mazao mengi yakiwa yamepandwa katika sehemu zilizotengenezwa vizuri, ambazo huokoa matumizi ya nafasi, ikiwa ni kilimo cha kisasa ambacho hutumia mitambo na mashine za kiteknolojia; ikiwa na lengo la kuongeza kasi, ufanisi na kiwango cha uzalishaji.

Gari kubwa maalum ambalo hutumika shambani kwa shughuli za kilimo na uandaaji kwa kufuatifua udongo ili kurahisisha upandaji wa mazao ikiwa na lengo la kupunguza matumizi ya muda mwingi kwa ajili ya kazi hiyo na kuongeza kiwango cha uzalishaji.

MImea mingi ikiwa imepandwa katika eneo dogo la ndani likiwa limetengenezwa kwa vifaa vya kisasa vya kiteknologia ikiwa lengo lake nikuongeza ufanisi, kiwango cha uzalishaji pamoja nakupunguza ufanyajikazi kwa kutumia mikono.

Wataalamu wa mazao wenye makoti maalumu yenye rangi nyeupe, wakiwa katika ukaguzi wa mimea iliyopandwa vizuri katika eneo lililotengenezwa kitaalamu na kwa kutumia teknolojia na mitambo ya kilimo.

Mashine na mitambo ya kisasa ya kiteknolojia, ambayo hutumika katika kilimo, uvunaji pamoja na umwagiliaji wa dawa, katika mazao yaliyopo shambani, ikiwa na lengo la kuongeza kasi, kiwango cha uzalishaji na kupunguza ufanyaji wa kazi kwa kutumia mikono.

Gari lenye matairi makubwa likiwa limefungwa kifaa maalumu ambacho hutumika kwa ajili ya kilimo na uandaaji wa shamba kabla ya kupanda mazao. Ikiwa ni lengo la kuongeza kasi ya kilimo, kuokoa muda pamoja na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Kifaa cha kisasa cha Kiteknolojia ambacho kinatumika kwa ajili ya shughuli za shambani pembeni yake kukiwa na mimea iliyopandwa na kuota vizuri ikiwa na lengo la kuongeza ufanisi, kasi ya uzalishaji na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Mitambo yakisasa na ya kiteknolojia, ambayo hutumika katika shughuli za kilimo, uvunaji, pamoja na kumwaga madawa katika eneo la shamba. Ikiwa na dhumuni la kuongeza kasi, ufanisi, kiwango cha uzalishaji, pamoja na kupunguza wafanyakazi kwa kutumia mikono.

Samaki wakubwa wanaotumika kwa chakula, wakiwa wanavuliwa kwa nyavu zenye matundu ya wastani, kutoka katika bwawa maalumu, linalotumika kwenye ufugaji kwa ajili ya kuwaandaa na kuwapeleka sokoni, kwa wateja kufanya manunuzi.

Tenki kubwa la kutengeneza linaloonyesha, ambalo hutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, wakiwa wamezungukwa na urembo ili kuwapa hisia ya mazingira ambayo inapatikana katika vyanzo halisi vya maji ikiwemo bahari, mito na maziwa.

Samaki wengi wakiwa kwenye maji ndani ya mabwawa maalumu yaliyotengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki hao ambapo huwekewa chakula kilichozalishwa kwa ajili ya ukuzaji ikiwa na lengo lakuongeza upatikanaji sokoni na kukuza kipato.

Ufugaji wa samaki ambao hutumika kama mapambo katika sehemu mbalimbali kama: nyumbani, hotelini, pamoja na maofisini. Wakiwa wamehifadhiwa katika chombo maalum kinachoonyesha ndani, kikiwa kimewekewa maji pamoja na urembo mwingine.

Bwawa kubwa lililo na maji mengi likiwa limetengenezwa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki, lililotengwa katika eneo lililo na utulivu mzuri, ambapo samaki hao baada ya kukua, huvuliwa kwa kutumia nyavu na kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Samaki wengi wenye rangi nzuri ya kuvutia wakiwa katika chombo maalumu kinachoonyesha, kilichotengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki hao ambao hutumika kama mapambo katika sehemu tofauti, ikiwemo hotelini pamoja na nyumbani.

Eneo kubwa la msitu likiwa na mkondo unaotiririsha maji kwa kasi, huku likiwa limezungukwa na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani, sehemu ambapo wanyamapori pamoja na viumbe wengine hai hutumia kwa ajili kujitengenezea makazi pamoja na kujitafutia chakula.

Miche mingi ilioandaliwa na kuzalishwa kwa ajili ya kupandwa katika maeneo yaliyo wazi au sehemu zilizokatwa miti, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya utunzaji wa misitu na uoto wa asili yenye kauli mbiu: "Kata mti, panda mti." Miche hii hutumika baadaye katika uzalishaji wa mbao zinazotumika kwenye ujenzi na utengenezaji wa vitu.

Miche mingi ikiwa imepandwa katika sehemu ambayo, imetengenezwa maalumu kwa ajili ya kilimo ambacho, kinatumia maji yenye mchanganyiko wa virutubisho vingi, katika kukuza mazao, badala ya udongo. Ikiwa na lengo la kuongeza kiwango cha uzalishaji nakutumia kiasi kidogo cha maji.

Mimea mingi ikiwa imepandwa katika sehemu maalumu ambazo zimetengenezwa vizuri zinazotumia maji yenye mchanganyiko wa virutubisho vingi katika ukuzaji badala ya udongo, ambao ni kilimo kinacholenga matumizi madogo ya eneo pamoja na kuongeza kiwango cha uzalishaji.

Ukuzaji wa mimea katika maji yenye virutubisho vingi, badala ya kutumia udongo. Kilimo hichi kikifanyika ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa, huku ikilenga kuongeza uzalishaji, kupunguza matumizi makubwa ya maji na sehemu.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani iliyo katika mpangilio mzuri ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa . Ikiwa imepandwa kwenye makopo yenye maji, yaliyochanganywa na virutubisho vingi badala ya kutumia udongo. Ikiwa na lengo la kupunguza matumizi ya kiwango kikubwa cha maji na kuongeza uzalishaji.

Mimea mingi ikiwa imepandwa katika vyombo maalumu vilivyotengenezwa, ambayo hutumia maji yenye mchanganyiko wa virutubisho vingi, badala ya udongo katika ukuzaji, kilimo ambacho hupunguza matumizi makubwa ya sehemu, kiwango cha maji pamoja na kuongeza uzalishaji.

Kilimo maalumu, ambacho mimea hupandikizwa kwenye maji yaliyochanganywa na virutuisho vingi badala ya kutummia udongo, ikiwa na lengo la kupunguza matumizi makubwa ya maji, kuongeza uzalishaji, pamoja na kupunguza matumizi ya eneo kubwa.

Mimea ikiwa imepandwa kwenye vyombo maalumu, vinavyokua na maji yaliyochanganywa na virutubisho vingi, badala ya kutumia udongo kwa ajili ya ukuzaji. Kilimo ambacho huokoa matumizi makubwa ya maji na kuongeza uzalishaji.

Mimea mingi, iliyopandwa na kuota katika sehemu maalum zilizotengenezwa, ambapo hutumia maji yenye mchanganyiko wa virutubisho vingi katika ukuzaji badala ya udongo, kikiwa ni kilimo kinacholenga kuongeza kiwango cha uzalishaji kwa kutumia eneo dogo.

Mimea mingi ikiwa imepandwa katika sehemu maalum iliyotengenezwa ambapo hutumia maji yenye mchanganyiko virutubisho vingi katika ukuzaji badala ya udongo, kilimo ambacho hulenga kutumia eneo dogo kwa uzalishaji na kupunguza matumizi makubwa ya maji.

Wakulima wakiwa wanakagua mazao katika eneo la shamba lililotengenezwa vizuri na kufunikwa katika pande zake zote, huku likiruhusu mwanga kuingia ndani ambao ni muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mazao. Ikiwa ni kilimo ambacho kinatumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza kiwango cha uzalishaji na kukinga mazao dhidi ya majanga, kama mvua kubwa na upepo mkali.

Ng'ombe wengi wakiwa katika eneo la banda lilotengenezwa vizuri kwa ajili ya ufugaji, sehemu ambapo huangaliwa kwa umakini na kupewa chakula chenye virutubisho vyote pamoja na madawa ya kuwakinga na magonjwa; ili kuhakikisha ukuaji bora kwa ajili ya kuzalisha maziwa mengi pamoja na nyama.

Kuku wengi wakiwa katika eneo la banda lililotengenezwa vizuri maalumu kwa ajili ya ufugaji, ambapo hukaa na kutunzwa vizuri, huku wakipewa chakula chenye virutubisho vyote, pamoja na madawa ya kuwakinga na magonjwa, ili kuhakikisha wanakua vizuri kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa nyama pamoja na mayai.

Ufugaji wa kiwango kikubwa wa kuku katika eneo lililodhibitiwa, kukiwa na matumizi ya mifumo ya kisasa, utengenezaji na ulishaji wa chakula, madawa, chanjo, pamoja na wataalamu, ikiwa na lengo la kuongeza uzalishaji wa nyama pamoja na mayai.

Vifaa na mitambo ya kisasa ya kiteknolojia ambayo inatumika katika shughuli ya uvunaji wa mazao katika shamba kubwa, ikilenga kuongeza ufanisi, kasi na uzalishaji, pamoja na kupunguza matumizi ya ufanyaji kazi kwa mikono.

Ng'ombe wengi wakiwa katika eneo kubwa ambalo limetengenezwa maalumu kwa ajili ya ufugaji, ambao hulenga uzalishaji wa kiasi kikubwa cha maziwa pamoja na nyama, ikiwa ni ufugaji wa kisasa ambao unahusisha matumizi ya wataalamu pamoja na chakula kilichozalishwa vizuri chenye virutubisho vyote.

Wakulima wa zao la chai, ambalo hupendwa sana na wateja wengi sokoni, wakiwa katika shughuli ya uvunaji huku wamevaa vikapu mgongoni, ambavyo wanatumia kuweka majani hayo, ambayo baada ya hapo yatapelekwa kiwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji zaidi.

Kiwango kikubwa cha ufugaji wa wanyama aina ya ng'ombe ambao hutumika kutengeneza chakula pamoja na maziwa kwa kutumia mifumo ya kisasa, madawa, chakula, pamoja na wataalamu.

Mazao mengi yakiwa yamepandwa na kupangwa vizuri kwa kuachiana nafasi. Yakiwa ndani katika eneo lililotengenezwa vizuri na kufunikwa kwa juu, ikiwa ni kilimo kinacho lenga kuongeza kiwango cha uzalishaji na kupunguza matumizi makubwa ya eneo.

Eneo la kiwanda lililo na wafanyakazi wengi wenye sare maalumu pamoja na kuvaa kofia kichwani wakiwa katika shughuli ya uchakataji na kupanga zao la nyanya kwenye vyombo kwa idadi maalumu, ikiwa ni tayari kwaajili ya kupeleka sokoni kwa wateja kununua.

Wafanyakazi wa Kiwandani wakiwa katika shughuli ya uchakataji wa bidhaa za nyanya, ikiwa ni pamoja na kuzikagua na kuzipanga kwa idadi katika vyombo maalumu kisha kuziweka katika mashine ambayo inasogeza kwa wafanyakazi wengine kwa ajili ya hatua za uchakataji zinaofuata.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha mazao, ambayo yameota kwa wingi na kustawi vizuri, huku yakiwa yamepangwa kwa kuachiana nafasi, ambapo wakulima wa mazao hayo, huvuna baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni, kwa matumizi ya wateja.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda lililodhibitiwa vizuri ikiwa ni ufugaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuzalisha nyama pamoja na mayai, ukiambatana na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uzalishaji wa chakula, madawa pamoja na kutumia wataalamu wa mifugo.

Mazao ya kilimo aina ya vitunguu vilivyozalishwa kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni matokeo ya kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji, uvunaji pamoja na wataalamu wa kilimo ikiwa na lengo la kuongeza upatikanaji wa bidhaa hiyo sokoni.

Kuku wengi wakiwa wanafungwa katika banda kubwa lililo tengenezwa vizuri kwa teknologia ya kisasa huku kukiwa na vyombo vingi vya chakula vilvyopangwa katika eneo lote ilikuwezesha kuku hao kukifikia chakula kirahisi ambao hutumika katika uzalishaji wa mayai au nyama ama vyote kwa pamoja.

Eneo kubwa la shamba lililo na miche mingi iliyopandwa na kupangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa kiwango kikubwa wa mazao ikihusisha matumizi ya kemikali, madawa, wataalamu na mifumo ya kisasa.

Ufugaji wa kiwango kikubwa cha mifugo aina ya kuku ambacho hutumia mifumo ya kisasa ya ukuzaji, chakula, madawa pamoja na wataalamu kwaajili ya kuzalisha kiasi kikubwa cha nyama na mayai.

Eneo la shamba likiwa limefugwa vizuri mabomba mengi ya maji, yaliyolazwa chini ardhini, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa. Mfumo ambao unatumia kiasi kidogo cha maji, katika mazao shambani

Eneo la shamba lililopandwa mimea, yakiwa na mabomba ya maji ambayo yamelazwa chini ardhini yanayotumika katika shughuli za umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji, mfumo ambao hutumiwa zaidi katika maeneo yenye upatikanaji mdogo wa maji.

Shamba kubwa likiwa limezungukwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo maji hutoka polepole katika mashimo madogo madogo ambayo yameelekezwa moja kwa moja kwenye shina la mmea ili kupunguza matumizi ya kiasi kikubwa cha maji.

Shamba kubwa linalotumia mifumo ya kisasa katika umwagiliaji, ikiwa lengo lake ni kupunguza matumizi ya kiasi kikubwa cha maji kwa kutumia mabomba yanayolazwa chini karibu na shina la mche yenye vitundu vingi vidogo vidogo.

Shamba likiwa na miche mingi iliyopandwa na kupangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, huku kukiwa na mabomba mengi ya maji, yaliyolazwa chini karibu na mashina, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Shamba kubwa likiwa limepandwa mazao mengi yaliyo pangwa vizuri kwa kuachiana nafasi, huku chini kukiwa na mabomba mengi ya maji yaliyo lazwa ardhini karibu na mashina, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa mazao mengi, pamoja na kuwekwa mabomba ya maji, ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unaolenga kupunguza matumizi makubwa, na kuepuka utegemezi wa mvua kama chanzo pekee cha maji.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa mazao mengi huku kukiwa na mkulima aliyeshikilia bomba la maji akiwa katika shughuli ya umwagiliaji. Kilimo ambacho hakitegemei mvua peke yake kama chanzo cha maji kwa ajili ya kukuza mazao.

Shamba kubwa lililofungwa mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, ambayo hutumia mabomba mengi yanayolazwa chini karibu na mashina ya miche, ikiwa na vitundu vidogo vidogo vinavyopunguza matumizi makubwa ya maji, kwa ufanisi, hususani katika maeneo yenye upatikanaji mdogo.

Eneo kubwa la shamba likiwa limetengenezwa vizuri na kuwekewa paa ambalo linaruhusu mwanga kuingia ndani, likiwa limepandwa michi mingi na kupangwa vizuri kwa kuachia nafasi, huku chini iyakiwa yamelazwa mabomba ya maji ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji .

Eneo kubwa la ardhi lenye miinuko na mabonde iliyotawaliwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani, sehemu ambapo wanyamapori pamoja na viumbe wengine hai hujitengenezea makazi na kujitafutia chakula.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na mkondo wa maji yaliyotulia yaliyozungukwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili, pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani. Huku pembeni kukiwa na mashamba yanayotumika kwa shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la ardhi lililotawaliwa na miinuko, milima na mabonde likiwa na nyasi nyingi pamoja na uwote wa asili wenye rangi nzuri ya kijani huku kukiwa kumezungukwa na miti mingi, sehemu ambapo viumbe hai na wanyama wengine kujitengenezea makazi pamoja na kutafuta chakula na maji.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na ndege wengi waliopo kwenye maji yaliyotulia, ambayo yamezunguka kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili, miti yenye rangi nzuri ya kijani, pamoja na milima mirefu; huku juu kukiwa na anga lililotawaliwa na mawingu.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na barabara nyembamba ambayo imezungukwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani. Sehemu ambapo wanyama wengi wa porini na viumbe hai wengine hujitengenezea makazi na kujitafutia chakula.

Eneo kubwa la ardhi lililojaa miti mingi lenye rangi ya kijani na uoto wa asili likiwa limezungukwa na milima na mabonde, sehemu ambapo wanyama na viumbe vingine hai hujitengenezea makazi na kujitafutia chakula pamoja na maji.

Mkondo wa maji yanayotiririka, pembezoni mwake kukiwa na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani pamoja na miinuko, huku eneo lote likiwa limetawaliwa na miti mingi pamoja na milima mirefu.

Eneo kubwa la wazi la ardhi, lenye nyasi nyingi zilizokauka pamoja na mti mmoja mrefu, ambapo wanyama aina ya twiga wanautumia kupata kivuli, mbele yao kukiwa na mlima mrefu na mkubwa.

Eneo lililo na maji mengi yaliyotulia likiwa limezungukwa na sehemu kubwa ya nchi kavu iliyojaa uwoto wa asili pamoja na miinuko mingi huku juu yake kukiwa na anga lililotawaliwa na mawingu kwa kiasi kikubwa.

Mkondo mkubwa wa maji, uliozungukwa na miti mingi, uoto wa asili pamoja na milima mirefu ambapo wanyama na viumbe hai wengine wanaoishi katika misitu hiyo hutumia kama chanzo wa kujipatia maji.

Eneo kubwa la ardhi lenye miinuko na milima mingi mirefu, likiwa limetawaliwa na idadi kubwa ya miti pamoja na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, huku kukiwa na anga lenye kiasi cha mawingu.

Eneo kubwa la wazi la ardhi lenye nyasi nyingi za rangi ya kijani pamoja na uoto wa asili, likiwa limetawaliwa na miinuko na kuzungukwa na idadi kubwa ya miti mirefu na mifupi.

Eneo kubwa la ardhi lililojaa miinuko mikubwa na midogo pamoja na milima mirefu, likiwa limetawaliwa kwa sehemu kubwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi ya kijani. Sehemu ambayo wanyama wengi na viumbe vingine hai hujitengenezea makazi na kutafuta chakula.

Eneo lenye maji mengi yaliyotulia likiwa limezungukwa na uwoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya bluu ikiwa imechukua eneo kubwa la ardhi huku juu yake kukiwa na anga safi yenye rangi ya bluu.

Eneo kubwa la wazi la ardhi; lenye nyasi nyingi fupi zenye rangi ya kijani iliyopauka, kukiwa na wanyama aina yatembo wakitembea kwa makundi na idadi ndogo ya miti, pamoja na milima iliyo na urefu wa wastani.

Eneo kubwa la wazi la ardhi, lisilo rafiki kwa ajili makazi ya binadamu, likiwa na miinuko mirefu, pamoja na vyanzo vya maji na uoto wa asili, huku kukiwa kumezungukwa na milima mirefu.

Eneo kubwa la ardhi lenye miinuko mingi na milima mirefu, ambayo imetawaliwa na uoto wa asili katika sehemu kubwa pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani, sehemu ambayo wanyama wengi wa porini pamoja na viumbe hai wengine hujitengenezea makazi.

Eneo kubwa la wazi la ardhi, lenye nyasi fupi zilizokauka , iliyozungukwa na miti mingi mirefu, yenye majani na matawi machache, yanayotoa kivuli kidogo , ambacho wanyama wamepumzika chini yake, ili kujikinga na jua.

Mfugaji akiwapa chakula mbuzi ambao wamefungwa kamba kwa ajili ya udhibiti katika eneo lenye nyasi nyingi za rangi ya kijani. Wanyama hao hutumika katika uzalishaji wa chakula kama nyama na maziwa, pamoja na ngozi ambayo inatumika katika uzalishaji wa bidhaa.

Kuku wengi wakiwa ndani ya eneo la banda lililotengenezwa vizuri na kufunikwa juu huku kukiwa na vyombo vingi vya maji pamoja na chakula ilivyotawanywa sehemu yote ili kuku kuweza kufikia vizuri na kwa urahisi pamoja na wataalamu wawili wakiwa wamesimama wakiangalia maendeleo ya ufugaji huo .

Ufugaji wa ndege aina ya kanga akiwa na vifaranga vyake, ambao vikikua katika umri na uzito unaofaa, vinatumika kwenye uzalishaji wa nyama na mayai kwa ajili ya chakula, pamoja na manyoya kwa kutengenezea vitu.

Shamba kubwa likiwa limepandwa mazao, ambayo yamepangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, ikiwa ni kilimo ambacho ni maalumu kwa ajili ya kuzalisha mbegu mbalimbali, ambazo huuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Miche mingi ikiwa imepandwa katika vitalu vilivyopangwa vizuri na kuachiana nafasi ikiwa ni katika kilimo ambacho hutumika kwenye uzalishaji wa mbegu za aina mbalimbali ambazo huuzwa na kutumiwa na wakulima wengine .

Mbegu za mazao aina ya maharage, zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu, kilichoandikwa Royal seed, huku kukiwa na picha ya mbegu hizo ambazo huzalishwa na kuuzwa, kwaajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Mbegu nyingi za mazao ikiwemo karanga na maharage, zikiwa zimehifadhiwa katika vikapu, zikitoka katika kilimo na uvunaji na kisha kuwekwa sokoni ili kuuzwa kwa wakulima wengine, kwa ajili ya matumizi.

Eneo kubwa la shamba, likiwa limepandwa miche mingi ambayo imepangwa vizuri kwa kuachiana nafasi, ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa mbegu ambazo huuzwa kwaajili ya matumizi ya wakulima wengine, huku chini yakiwa yamelazwa mabomba ya maji, karibu kabisa na miche ,ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa, unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Mbegu za mazao ikiwemo bamia, karoti, nyanya, vitunguu pamoja na matango zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye picha pamoja na maelezo halisi zikiwa tayari kwa ajili ya kuwauuzia wakulima.

Mbegu zinazotumika kwenye kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa vizuri kwenye vifungashio maalumu, vyenye majina pamoja na picha ya mazao yanayotokana mbegu hizo, zikiwa zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa matumizi ya wakulima wengine.

Duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji mbegu zinazotumika katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali. Ambapo wakulima huenda kwa ajili ya kununua pamoja na kupewa ushauri juu ya jinsi ya kuchagua mbegu sahihi ambazo zitaendana na mazingira yao.

Mbegu za mazao ya kilimo zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio maalumu ambacho kimeandikwa "royal seed", na huku kikiwa na picha ya zao hilo ambapo huuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima.

Miche mingi iliyopandwa katika udongo uliowekwa katika vyombo maalumu, ikiwa vimepangwa karibu karibu katika sehemu moja, ikiwa ni kilimo kwaajili ya kuzalisha mbegu ambazo zitauzwa na kutumiwa na wakulima wengine.

Shamba kubwa likiwa limepandwa mazao yaliyoota kwa wingi nakupangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi ikiwa ni kilmo ambacho hulenga uzalishaji wa mbegu ambazo huuzwa kwa ajili ya kutumiwa na wakulima wengine,

Eneo la shamba likiwa limepandwa mechi mingi iliyopangwa vizuri kwa kuachana nafasi, ikiwa na mabomba yaliyolazwa chini ya ardhi karibu na mashina ambayo hutumika kwa ajili ya umwagiliaji. Ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa mbegu ambazo huuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Miche mingi iliyopandwa kwenye udongo uliopo kwenye vyombo maalumu vyenye saizi tofauti, vilivyohifadhiwa kwenye maeneo ya ndani kwaajili ya kukuza na kuzalisha mbegu, ambayo zitatumiwa na wakulima wengine.

Eneo kubwa lililofunikwa likiwa na miche mingi iliyopangiliwa vizuri ambayo hutumika katika kilimo cha uzalishaji wa mbegu ambazo huvunwa na kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa michi mingi ikiwa ni kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu ambazo huuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine, huku chini yakiwa yamelazwa mabomba ya maji ambayo hutumika kwa ajili ya umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Shamba kubwa la kilimo cha mazao kwaajili ya uzalishaji wa mbegu, ambazo huuzwa kwaajili ya matumizi ya wakulima wengine kukiwa na miche mingi iliyopandwa, pamoja na mabomba yaliyolazwa karibu na mashina yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia maji kidogo.

Miche mingi yenye rangi za aina tofauti, ikiwa imepandwa katika sehemu zilizotengenezwa maalumu zenye umbo la mstatili, kwa lengo la kupunguza matumizi makubwa ya nafasi, ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa mbegu, ambazo huuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Mbegu za matunda, aina ya papai, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio maalum ambacho kina jina lililoandikwa Royal Seed pamoja na picha ya matunda hayo ambazo huuzwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Mbegu za kilimo cha mazao aina ya tikiti maji zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio maalumu kilichokuwa na jina la kampuni ya utengenezaji pamoja na picha ya tikiti maji zilizokatwa na zima huku kukiwa na maelezo muhimu pamoja na kiasi halisi ambacho ni gramu tano.

Duka la wauzaji na usambazaji wa mbegu za mazao, zikiwa zimelimwa na kuzalishwa kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine, zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye ujazo tofauti, vikiwa na majina na maelezo ya matumizi.

Mbegu nyingi za mazao aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa kwenye vyombo maalumu, ambavyo vimepangwa juu ya meza kubwa, kila moja ikiwa na kikaratasi chenye maelezo halisi, tayari kwa kutumika katika kilimo.

Eneo kubwa la kilimo cha mazao, kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu ambazo huvunwa na kuuzwa kwa wakulima wengine, likiwa na miche mingi iliopo ndani ya vyombo maalum, yenye udongo wenye rutuba kwa ajili ya ukuaji na vikiwa vimepangwa vizuri kwa kuachiana nafasi.

Eneo kubwa lililotengenezwa vizuri, ambapo ndani yake kukiwa kunafanyika kilimo, kinachojihusisha na uzalishaji wa mbegu mbalimbali za mazao, ambazo huzalishwa na kuuzwa kwaajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Mbegu za mazao aina ya maboga zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu, chenye muonekano mzuri wa picha na maelezo kwa ajili ya utunzaji na usafirishaji, zikiwa zimezalishwa kwa ajili ya kuwauzia wakulima.

Wataalamu wa afya wakiwa katika kituo maalumu kinachotumika kutoa matibabu ya afya, chanjo, pamoja na uchunguzi kwa wanyama , wakiwa wamemshikilia mmoja ya mnyama katika kumpa huduma za matibabu.

Wanyama aina ya mbwa wakiwa ndani ya kituo kinachotumika katika kutoa matibabu ya kiafya, chanjo pamoja na utafiti wa wanyama kwa kutumia madaktari na wataalamu waliobobea katika masuala ya afya za wanyama.

Mnyama mrefu wa porini aina ya twiga ambaye ni kivutio kikubwa katika shughuli za utalii, akiwa katika eneo la hifadhi ambapo, wageni kutoka katika sehemu mbalimbali za ndani na nje ya nchi, hutembelea kwa ajili ya kuwaona; shughuli ambayo huingiza kipato kikubwa kwa taifa.

Eneo kubwa la hifadhi za wanyamapori likiwa na twiga aliyesimama sehemu yenye miti mingi ambaye ni kivutio kikubwa katika shughuli za utalii, ambapo wageni kutoka katika sehemu mbali mbali za ndani na nje ya nchi hutembelea kwa ajili ya kuwaona.

Wanyama wa porini aina ya tembo wakiwa wanatembea katika moja ya barabara zilizopo katika hifadhi huku penbeni yao kukiwa na gari ambalo hutumika maalumu kwa ajili ya kubebea watalii wanaotoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kuwaona.

Wanyama pori warefu aina ya twiga mmoja akiwa ameshikiliwa kichwa na mtu na mwingine akiwa pembeni yao ndani eneo la hifadhi wanyama hao hua nikivutio kikubwa sana katika shughuli za utalii ambapo watu hutoka katika maeneo tofauti ya ndani na nje ya inchi kwa ajili ya kuja kuwatembelea na kuwaona.

Wanyama wasiofugwa wa porini, kama twiga, simba, chui, na tembo, ambapo watu kutoka maeneo ya ndani na nje ya nchi, hutembelea ili kuwaona na kujua maisha yao, kitendo ambacho huongeza pato la taifa.

Wanyama warefu wa porini aina ya twiga ambao ni kivutio kikubwa katika shughuli za utalii wakiwa katika eneo la hifadhi za wanyama ambapo watu kutoka maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi kuja kutembelea ili kuwaona, kitendo ambacho kuongeza kipato cha taifa.

Wanyama wa porini aina ya twiga, ambao ni kivutio kikubwa sana katika shughuli za utalii. Ikiwa watu kutoka maeneo tofauti ya ndani na nje ya nchi ili kutembelea hifadhi ya mbuga za wanyama, kuwaona na kushuhudia masiha yao, kitendo ambacho huongeza kipato kikubwa katika taifa.

Wanyama wa porini, aina ya tembo wakubwa kwa wadogo, wakiwa katika eneo la hifadhi za wanyama, ambapo watu wengi kutoka maeneo mbalimbali, hutembelea hifadhi hizo kwaajili ya kufanya utalii.